Hili ni kundi la watu wanne wawili wakiwa wanaume na wawili wakiwa wanawake, kuna mwanamke moja ambaye amevaa herini na akona miwani kwenye macho zake, huku akiwa ameshikilia simu kwenye mkono pia akona baki amewekelea kwenye mkono wake.

Hili ni shamba ya migomba ambapo mimea ya migomba yenye majani makubwa, ya kijani kibichi imepandwa kwa safu. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia nyekundu, na baadhi ya sehemu inaonekana kulimwa na kupaliliwa.

Kuna mkono wa Mwafrika ambaye amevalia shati na koti ya buluu isiyokolea, huku ameshika kikundi ya ndizi ambayo inaonekana kuwa imekatwa kwenye mgomba wake. Huku nyingine zikiwa zimeiva na zingine zikiwa ni mbichi.

Kuna kikundi cha watu wanaume kwa wanawake huku wengine wakiwa wamevalia kofia nyeupe na wakona koti ndefu nyeupe kuna mwanamke ambaye amevalia fulana ya waridi na wakona kofia nyeupe na miwani anaonekana kuwa kuna kitu anaelezea.

Zizi la kufuga Ng'ombe ambayo imejengwa kama jengo au nyumba. Kwenye hili zizi kuna Ng'ombe wengi ambazo wamefungwa kwenye kipande zao ambazo zitengenezwa na chuma na pia kuna mahali pa kumwekea chakula iliyowekwa na ni nyasi.

Hilo ni shamba ama eneo la kupanda ndizi. Kuna ndizi mingi ambazo zimepangwa kwenye laini pia kuna mwanaume ambaye anakaa kushughulikia mtambo fulani unaoonekana kuwa ni mtambo wa kamera. Amevalia shati ya buluu na pia ako na koti ya buluu iliyokolea.

Hili ni mahali pa kuhifadhi maziwa, kuna watu ambao wamesimama kwenye eneo hili wakiwa ni wanaume Kwa wanawake ,kwenye lango ya hili jengo kuna bango kubwa ambayo imeandikwa destiny dairies, pia kumechorwa chupa kubwaa ya kubeba maziwa na pia kuna ngombe ambayo amechorwa.

Hili ni shamba la migomba, migomba imepandwa katika mstari na udongo inaonekana kuwa mwekundu, ambao ni kawaida katika maeneo mengi ya kilimo nchini Kenya. Kila mgomba unaonekana kuwa na matawi ya chini yaliyokatwa na migomba michanga inachipuka kutoka chini ya mimea mkuu.

Hili ni kundi la ng'ombe ambao wako katika harakati ya kukula nyasi ambazo zimewekwa kwa kitu iliotegenezwa na plastiki au gurudumu la gari. Pia hao ng'ombe ni ya rangi nyeusi na madoadoa meupe.

Hili ni eneo la kupeleka maziwa au kuhifadhi maziwa, kuna mwanauma mmoja aliyevalia suti yake ya jumla ya rangi ya buluu iliyo kolea, kuna mwingine ambaye avevalia koti nyeupe na amefunga kichwa chake na kitambaa nyeupe, kuna vyombo vingi kubwa vya kuweka maziwa.

Huyu ni mwanamke ambaye amevalia koti nyeupe na pia amevalia kitambaa cha nywele. Anaonekana kuwa ako katika chumba cha kuhifadhi maziwa au ya kutengeneza ambapo anaonekana kuwa amefungua chombo moja kubwa ya kuhifadhi maziwa huku akiwa kwa harakati ya kupima.

Hii ni eneo inaonekana kuwa ni nyumba ya mtu kuna wamama watano huku wawili wakiwa wameketi chini, mmoja akiwa ameinama na wawili wakiwa wamesimama wote wakiwa wamejifunga leso aina ya kitenge na kuna mmoja ambaye amesimama kwake anashikilia mtoto.

Soko au eneo la kufanya biashara. Kuna aina mingi za vitu ambazo zinauzwa katika eneo hili. Kuna nyanya, kuna vitunguu na zingine ambazo hazionekani vizuri. Pia kuna ndizi ambazo zimening'inia kwenye kibanda hizi uku zingine zikiwa zimeiva na zingine zikiwa ni mbichi.

Huyu ni mkulima ambaye anaonekana kuwa ako kwenye shamba la ndizi. Ameshikilia kikundi cha ndizi ambazo zinaonekana kuwa zimeiva na bado ziko kwenye mgomba yao. Mwanaume huyu amevalia kofia nyeusi na shati ya bluu iliyokolea.

Hili ni zizi la ngombe ambayo imejengwa na mawe, pia zizi hili limegawanywa kutumia chuma, kuna ngombe wengine ambao wamesimama huku wengine wakiwa wamelala, ngombe hawa lina rangi tofauti, kuna nyeupe iliyo na madoa doa nyeusi na nyeupe iliyo na madoadoa, pia kuna nyeusi pekee yake.

Hili ni shamba au eneo la kufanya ukulima. Kuna ndizi mingi ambazo zimepandwa kwenye kundi, na kuna zingine ni kama inaonekana kua zimepandwa juzi. Kwenye hili shamba kuna mimea zingine ambazo zimepandwa kwa laini na haionekani vizuri.

Hili ni zizi au uwanja tu wazi la kukamulia ng'ombe. Kuna ng'ombe ambayo ni ya rangi nyeupe isiyokolea huku anakamuliwa maziwa kwa ndoo ya rangi ya blue na mtu ambaye amevalia suruali nyeusi na ameinama chini.

Hili ni jengo ambalo limejengwa haswa ya kufuga mifugo ambazo ni ng'ombe. Kuna ng'ombe wa rangi tofauti. Kuna wengine wako na rangi nyeusi na nyeupe kubwa, na wengine wakiwa nyeusi na rangi vidogodogo ya nyeupe, huku mmoja akiwa amelala chini na wengine hawaonekani vizuri.

Kuna ng'ombe wawili ambazo wako na kengele kwenye shingo lao.Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wamekufa ama wako harakati za kupumzika moja kuwa na rangi ya kahiwa nyekundu ,anaonekana kuwa labda ni ng'ombe wa kukamuliwa.

Kuna mtu ambaye sura yake haionekani vizuri huku akiwa amevalia suruali iliyo na mistari, huku ameshikila ndoo ya chuma ambayo anatumia kukamulia maziwa, kuna ng'ombe ambayo miguu yake imefungwa na kamba na ni ya rangi nyeupe isiyokolea na rangi nyeusi.

Huyu ni ng'ombe aliyeonekana kuwa na afya mbaya au mgonjwa.Ng'ombe huyu ni mweusi au mweusi kahawia na anaonekana kuwa mwembamba sana, mifupa yake ikionekana wazi. Sehemu kubwa ya mwili wake hasaa upande wa kulia inaonekana kuwa na matuta au vidonda vingi vinavyo tawanyika, ambavyo vinaweza kuashiria ugonjwa au ngozi au maambukizi.

Hili ni zizi la ng'ombe, kuna ng'ombe moja kubwa iliyo na rangi nyeusi na rangi nyingine nyeupe isiyo kolea kwenye miguu zake, anaonekana kuwa anakamuliwa maziwa kwenye ndoo ya chuma iliyo chini yake, kuna mwanaume ambaye amevalia buti ya rangi nyeusi iliyo refu.

Kuna viombo vikubwa vya kubeba maziwa ambazo zimewekwa katika eneo hili ni viombo viwili ambazo zimefungwa kwenye pikipiki iliyoegeshwa upande wa kushoto ikionyesha namna maziwa yanavyosafirishwa , viombo mengine miwili inaonekana imewekwa chini na mmoja mkubwa upande wa kulia umewekwa karibu.

Huyu ni mkulima au labda mtu anayeshukulika na ukulima amevaa saa mkononi ya chuma pia ako na koti au shati ndefu iliyo na rangi ya buluu iliyokolea. Inaonekana kuwa anshukulikia mahindi ilioaribiwa na wadudu.

Kuna ng'ombe wawili ambao wanaonekana kuwa ni wachanga. Wote wawili wana rangi ya kahawia nyekundu. Mmoja yuko mbele akitazama chini ndogo. Na mwingine yuko nyuma yake akitazama moja kwenye mbele yake. Wako ndani ya eneo lenye kuta za chuma na vizuizi vinavyoonekana kama sehemu ya zizi au eneo la kushughulikia mifugo.

Hii ni shamba ama eneo la kufanya ukulima wa ndizi. Kuna mwanaume ambaye anaonekana kuwa anashughulikia ndizi moja ambayo ina ndizi mingi na bado imeshikilia kwenye mgomba wao. Mwanaume huyu amevaa koti iliyo ya rangi ya buluu iliyokolea.

Kuna ndizi mbichi ambazo bado ni za kijani na zikiwa zimeambatanishwa na mimea wa ndizi, zimezungukwa na majani makubwa ya kijani kibichi wa mmea wa ndizi, yanayo ashiria bado yako shambani au bustanini, kuna sehemu la shina wa mmea wa ndizi unaoonekana juu ya ndizi hizo.

Hii ni shamba au eneo ya kufanyia ukulima haswa ya ndizi. Kuna ndizi mingi kwenye eneo hili huku zingine zikiwa kubwa na zingine zikiwa changa. Kutokana na mwonekano wa shamba hili inaonekana kuwa halijatunzwa vizuri kwa kuwa kuna mimea zingine ambazo zimemea chini ya hili shamba.

Kuna jengo ambalo imejengwa haswa inayotumika kunyunyizia dawa kwenye mifugo. Pia kuna mama mmoja ambaye amevalia kofia nyeupe huku akiwa ameshikilia kitu kinachoonekana kama kitu kuna mwanaume pia ambaye anaonekana kuwa kuna kitu anaangalia.

Hii ni barabara kuu kwenye mji au nusu mji. Kuna mwanaume ambaye amebeba chupa kubwa ya maziwa iliyotengenezwa na chuma, pia anaonekana kuwa amebeba mzigo iliyokuwa kwenye gunia juu ya hizi vyombo.

Hili ni shamba ya kupanda ndizi, kuna ndizi mingi ambazo zingine zinaonekana kuwa zimekuwa na matunda yani ndizi za kukula ambazo bado ni mbichi huku zingine zinaonekana kuwa zimeiva kwenye mgomba chao.

Kwenye hili picha kuna mwanamume na mwanamke. Mwanamume akiwa amevaa fulana nyeusi na ameshikilia mtungi ya kijani anaonekana kuwa anamwaga mazia. Mwanamke naye amevalia kamba tatu ya buluu iliyo na rangi nyeupe na amevalia nguo ya rangi ya waridi iliyokolea.

Hili ni shamba ya kufanya ukulima. Kuna ndizi ambazo zimepandwa katika eneo hili na pia kuna mahindi zinazoonekana kwa mbali. Mbele ya hili shamba kuna nyasi ya ng'ombe.

Soko au eneo la kufanya biashara. Kuna watu kadhaa ambao wengine wanaonekana kuwa wauzaji na labda wengine wanunuzi. Kuna ndizi mingi katika eneo hili ambazo zimewekwa na ni ya za kuuza.

Hii ni shamba au eneo la kufanyia ukulima wa ndizi. Kuna ndizi nyingi ambazo zingine ni ndefu na zingine zinaonekana kuwa ni changa. Kuna fungu la ndizi ambazo inaning'inia kwenye mgomba wake na inaonekana kuwa ni mbichi kwa kuwa haijaiva.

Hili ni shamba au eneo la kufanyia ukulima wa ndizi. Kuna ndizi nyingi ambazo zilipandwa kwa laini kadhaa. Kuna zingine ambazo ni ndefu na zingine zikiwa fupi. Zingine zikona matunda au fungu, ambazo zinaonekana kuwa ni mabichi, huku nyingine ikionekana kuwa na zingine ambazo zimeiva.

Hili ni shamba au eneo la kufanya ukulima ya ndizi. Kuna ndizi ambazo zimepandwa kwenye eneo hili. Kando lake kuna miti mingi na inaonekana kuwa hizi miti zilimea pekee yao na zingine zilipandwa.

Kuna mwanamke ambaye amevalia suti ya jumla ya buluu iliyokolea huku akiwa harakati ya kunyunyizia ng'ombe dawa. Kuna ng'ombe wengi wamepangana kwa laini moja na pia kuna watu wengine ambao sura zao hazionekani vizuri.

Hili ni shamba au eneo la kufanyia ukulima ya ndizi kuna ndizi mingi na lakini moja inaonekana kuwa imeiva na iko na mafungu mingi la ndizi, Pia kuna matawi zingine ambazo zinaonekana zimekauka huko chini.

Hili ni shamba la ndizi au eneo la kufanyia ukilima wa ndizi. Kuna ndizi mingi ndefu kwa fupi na kuna zingine ambazo zina matunda au zina fungu la ndizi zinazoonekana kuwa ni mbichi. Hili shamba linaonekana kuwa limepaliliwa.

Kuna mwanamke ambaye amevalia leso kwenye shingo lake na hii leso lina mistari mingi ,pia ako na suruali ya rangi ya buluu huku akiwa ameshikilia chombo ambayo anatumia kukamulia maziwa huku akitabasamu.

Hii ni eneo la kufanya biashara, ambapo kuna mwanamume ambaye anashughulikia fungu la ndizi mingi, huku anaonekana kuwa anatoa kwenye gari iliyoegeshwa hapo kando yake. Pia kuna watu wengi kwenye hili soko.

Hili ni shamba au eneo la kufanya ukulima wa ndizi , kuna ndizi mingi ambazo zimepangwa kwa laini kadhaa pia kuna ndizi refu na zingine zikiwa fupi inaonekana kuwa bado hizi ndizi zote ni changa kwa kuwa haina matunda.

Hili ni kundi la watu ambao wanaonekana kuwa wako katika harakati ya kugawa chakula. Kuna sinia moja kumbwa ambayo katikati yake imewekwa bakuli ya plastiki ya buluu, na nyingine ya plastiki ya kijani.

Hili linaonekana kuwa ni mazingira ya nyumbani kuna watu wanne, wawili wakiwa watoto na mwingine akiwa ni baba na mwingine mama. Mwanamke amekaa chini huku anakaa kudondoa vitu fulani baba naye akiwa ameinama.

Huu ni shamba au eneo la kufanyia ukulima wa ndizi. Kuna mama mmoja ambaye ameshikilia kungu la ndizi ambayo ameshikilia kwenye mgomba wake. Amevaa fulana au shati nyeupe uku akiwa anaonekana kuwa ako katika harakati ya kuchukuliwa picha.

Huu ni mkono haswa ya mwanaume anakaa kushughulikia mahindi kama zingine zikiwa zimiharibika, akiwa ameshikilia moja, ikiwa imeharibika. Pia amevalia shati ya rangi ya nyeusi na suruali nyeusi.

Hili linaonekana kuwa ni soko au eneo la kufanya biashara, ambapo kuna mwanaume ambaye amening'inia kwenye kreti ya rangi ya kijani. Huku kuna ndizi mbili mbele yake zilizoiva. Pia kuna mtu ambaye amevalia sweta ya green na sura yake haionekani vizuri.

Hili ni ndizi ambayo imewekwa chini ya sakafu ambayo imewekwa simiti. Hili ndizi linaonekana kuwa limeiva sana na iko bila shaka iko kwenye harakati za kukulwa ama kuuzwa.